Kituo cha viwandani chenye miundo mikubwa ya chuma, mabomba yaliyounganishwa na majengo ya kawaida. Kuna jengo la kijani na njano, upande wa nyuma ya barabara. Sehemu ya kushoto inaonekana kuna moshi au mvuke ukitoka. Dalili za shughuli zinazoendelea, ikiashiria kuwa eneo hili ni sehemu ya uzalishaji au usambazaji wa nishati, hasa huduma za umeme au mitambo ya kupooza.

Eneo kubwa la viwanda lenye miundombinu mikubwa ya mabomba ya chuma, na jengo linaloendelea kujengwa au kufanyiwa ukarakabati, kuna gari la ujenzi upande wa nyuma, likionesha shughuli za ujenzi au ukarabati unaoendelea. Mabomba haya makubwa yanapita kutoka sehemu moja hadi nyingine, jambo linaloashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa kituo cha kusindika nishati au huduma ya umeme.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye vifaa mbalimbali na nyaya za juu. Eneo limezungushiwa na uzio wa tahadhari, huku wafanyakazi waliovaa mavazi ya usalama wakiendlea na kazi, hii ni taswira ya miundombinu ya usambazaji wa umeme wakati kati na juu, muhimu kwa kupeleka umeme salama na wa uhakika kwa jamii na viwanda.

Kituo cha uzalishaji umeme kikiwa na majengo makubwa na miundombinu ya mabomba yanayopita katika maeneo mbalimbali, eneo la nje linajumuisha barabara na maeneo ya maegesho na uoto wa kijani pembezoni ikionyesha mazingira yakiutwala na ufikaji wa huduma. Hii ni taswira ya mfumo wa huduma za umeme unatumia teknolojia ya hali ya juu ya uzalishaji na usambazaji wa nishati

Nguzo za umeme za mbao zenye transifoma na nyaya nyingi za umeme, ikiwa ni sehemu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme katika maeneo ya mjini. Nyaya zimeonganishwa kwa ustadi wajuu kutoka kwenye transifoma hadi kwenye mistari ya usambazaji, nyuma ya nguzo kuna jengo la makazi lenye roshani na madirisha mengi, likionesha kuwa huduma hii ya umeme inahudumia wakazi wa eneo hilo.

Nguzo ndefu ya umeme iliyosimama katika eneo la kijani kibichi, ikiwa na nyaya nyingi za umeme zilizonyooshwa kuelekea pande tofauti. Nguzo hii ni sehemu ya miundombinu ya usambanzaji wa umeme ambapo umeme hutoka kwenye vyanzo vikuu hadi kwa watumiaji wa mwisho ikiwa ni pamoja na nyumba, mashamba na taasisi. Mandhari ya miti na milima vinaaonekana vikionyesha huduma hizi za umeme zimefika hadi maeneo ya vijijini.

Miundombinu ya umeme kupitia nguzo zilizounganishwa na nyaya za kusambaza nishati katika eneo la makaza, moja ya majengo linamchoro ukutani ikiashiria uwepo wa jamii na shughuli za kijamii karibu na huduma hizi, hii ni taswira ya usambazaji wa umeme kwa kiwango cha chini yaani kwa matumizi ya nyumbani, biashara ndogo na taasisi.

Nguzo inayobeba nyaya za usambazaji wa umeme mjini na vijijini, usafirishaji wa nishati hii huanza katika kituo cha kuzalisha umeme, kupitia kwenye nyaya kwa kutumia nguzo kwa usalama zaidi.

Barabara ya mji yenye shughuli nyingi. Magari mbalimbali yakiwa katika mwendo wa barabara yenye unyevunyevu. Hii ikiashiria kuwa mvua imenyesha hivi karibuni. Taa za barabarani zinaonyesha taa ya kijani ikiruhusu magari kuendelea mbele. Mandhari hii inaonyesha jinsi taa za barabarani na alama za barabarani zinavyodhibiti mtiririko wa magari katika mazingira ya mijini.

Alama ya barabarani ya mviringo ikiwa na ukingo mwekundu na mandhari nyuma nyeupe, katikati kuna herufi "P" iliyokatwa na mstari mwekundu ikimaanisha kuwa hauruhusiwi kuegesha magari katika eneo hili. Alama hii imewekwa juu ya nguzo na nyuma yake kuna miti na jengo, ikionyesha kuwa ni eneo la mjini. Alama hii ni muhimu katika kudhibiti msongamano wa magari.

Ishara ya barabarani ya pembe tatu yenye mpaka mwekundu na mandhari nyuma nyeupe ikionyesha vivuli vya watu wawili wakitembea, ni ishara inayotumika kuashiria eneo la shule au mahali ambapo watoto hupita kwa miguu, imewekwa karibu na mazingira yenye uoto wa kijani, ishara hii ni muhimu sana katika kudhibiti tabia za madereva na kuhakikisha uslama wa watoto wanapovuka barabara.

Treni ya mizigo au abiria ikisafiri kwenye reli iliyozungukwa na mandhari ya kijani kibichi, ikiwemo mitende na mimea mingine ya asili. Treni hiyo ni ya rangi nyekundu na njano ikiwa na namba elfu nane mia sita na sita mbele yake. Inaonekana ikipita sehemu ya vijijini au pembezoni mwa mji, jambo linaloonyesha usambazaji wa huduma za usafiri hata katika maeneo ya mbali. Usafiri wa reli ni muhimu sana kwa usafirishaji wa mizigo mikubwa na abiria kwa gharama nafuu.

Mtu alivalia kofia za usalama na koti la kijani kibichi lenye mwagaza akiwa amesimama karibu na pikipiki ya kijani na nyeusi huku mandhari ya nyuma inaonyesha miti na uoto, muonekano wa usalama na muundo wa pikipiki unaonyesha huduma ya usafirishaji wa mizigo au abiria amabapo usalama na ufanisi ni mambo ya msingi.

Mashine ya kusawazisha barabara yenye rangi ya njano na nyeusi ikiendeshwa na mfanyakazi aliyevaa mavazi ya zambarau, huku mfanyakazi mwingine akiwa ameinama karibu na sehemu ya lami barabara, inayoonekana kuwa imewekwa lami mpya ikiashiria shughuli za ujenzi au ukarabati wa miundombinu ya usafiri katika mazingira.

Barabara mpya iliyojengwa kwa rangi katika eneo la vijijini au pembezoni mwa mji, barabara ina alama za wazi za katikati na haina magari, ikiashiria kuwa hii ni ya hivi karibuni au bado haijaanza kutumika kwa kiwango kikubwa, upande wa kushoto kuna kingo ya udongo na upande wa kulia kuna bega la barabara la udongo, mandhari inayozunguuka ni ya uoto wa kijani na milima kwa mbali chini ya anga yenye mawingu kiasi.

Pipa la takataka la plastiki lenye rangi nyeusi na kifuniko cha juu chenye rangi ya kahawia ya mchangayiko. Aina ya pipa hili hutumika sana kwenye maeneo ya kazi, kaya au sehemu za uma kwa ajili ya kutupa taka kwa usafi. Hii ni sehemu muhimu ya mfumo wa usimamizi wa taka, unaolenga kudumisha afya na ustawi wa jamii.

Eneo la kutupia taka ambalo hujulikana kama dampo, ambapo malori ya kubebea taka huwa na ratiba maalumu ya ukusanyaji taka nje ya nyumba na kando ya barabara na kwenda kutupa taka hizo katika dampo. Hii hufanyika ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira mitaani na jijini.

Mapipa ya taka ya rangi tofauti yakiwa yamepangwa kando na ukuta wa tofali katika njia ya mtaa, lakini yamejaa kupita kiasi na taka zimezagaa chini, ikiwemo mifuko ya plastiki na taka zisizofungwa vizuri. Hii ni taswira ya changamoto za usimamizi wa taka mijini hasa katika maeneo yenye shughuli nyingi na idadi kubwa ya watu.

Wafanyakazi wa usafi wakipakia taka kwenye gari kubwa la taka, mmoja akiwa chini akipandisha kikapu cha taka kwa mwingine aliyesimama juu ya gari. Gari hilo limejaa taka nyingi na nyuma yake kuna kiroba cheupe kinachomiminia. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya makazi na mti wa kijani kibichi, huku majengo marefu yakionenakana kwa mbali, hii ni taswira ya mchakato wa ukusanyaji taka mijini.

Kikapu cha plastiki cha samawati cha kutupa taka chenye muundo wa miraba midogo kikiwa na nembo ya maandishi, "kenipol waste paper basket'. Hiki ni kifaa maalumu kinachotumika hospitalini , nyumbani au shuleni kwaajili ya kutenganisha taka safi za karatasi ambazo zinaweza kurejekewa kwa urahisi . Kikapu hiki ni sehemu ya mfumo wa kutenganisha taka za awali ambapo karatasi zinatupwa mahali maalumu bila kuchanganywa na taka nyingine.

Kundi la wafanyakazi wa usafi, wakiwa wamevaa mavazi ya kinga na fulana za kuonekana kwa urahisi, wakikusanya taka kwa kutumia koleo, mikokoteni na gari la taka lililo nyuma yao. Taka zimekusanywa kutoka eneo la wazi na baadhi ya watu wa jamii wanaonekana wakishuhudia shughuli hiyo. Hii ni taswira ya usimamizi wa taka unaoendeshwa na ushirikiano wa jamii na mamlaka za usafi kwa lengo la kuboresha mazingira na afya kwa umma.

Vyoo vya kiume vitatu vyeupe vilivyowekwa ukutani kwenye chumba cha choo chenye sakafu na kuta za vigae. Kila choo kina mfumo wa bomba la maji na kifaa cha kusafishia huku sakafuni kukiwa na mfereji wa maji taka. Hii ni taswira ya miundombinu ya usafi wa mazingira hasa kwa ajili ya usimamizi wa taka za majumbani na majitaka ya binadamu.

Dampo la wazi ambapo watu wawili wanafanya kazi karibu na takataka nyingi zilizomwagika, huku mashine moja ikiwa na ndoo ya kuchota taka, na nyingine ya kuchakata inaonekana kwa mbali. Huku ndege wanaruka eneo hilo ikiashiria mazingira ya wazi yenye taka nyingi. Hii ni taswira ya usimamizi wa taka kwa kutumia mashine nzito, muhimu kwa miji mikubwa kama Dar es salaam.

Mto au mfereji wa maji uliojaa taka nyingi, hasa chupa za plastiki, mifuko, na mabaki ya nyumbani, au viwandani. Taka hizo zimekwama kwenye kizuizi cha maji, na kusababisha mzigo mkubwa wa uchafu unaozuia mtiririko wa maji. Hii ni mfano wa adhari za usimamizi duni wa taka, hasa katika maeneo ya mijini au karibu na makazi ya watu.

Pipa la taka la kijani lenye mfuniko uliofungwa, pamoja na mfuko mkubwa mweusi wa plastiki wa taka uliowekwa pembeni, hii inaonyesha utupaji wa taka majumbani ambapo mfuko wa plastiki hutumika kukusanya taka, kabla ya kuweka ndani ya pipa rasmi la kukusanyia taka.

Eneo la dampo au kituo cha usimamizi wa taka ambapo Kuna marundo makubwa ya taka likijumuisha plastiki, karatasi na mabaki ya chakula . watu kadhaa wanaonekana wakichambua taka kwa mkono na magari mawili ya kubeba taka yanaonekana Moja kubwa lenye rangi ya kijani ya machungwa na jingine dogo jeupe eneo lina matope mengi na anga likiwa na hali ya hewa ya mvua au baridi .

Taka nyingi za plastiki ziazotokana na matumizi ya chakula na vinywaji, ikiwemo: vikombe vya plastiki, vijiko, mirija, na vikombe vya karatasi. Taka hizi ni za matumizi ya mara moja, na zimekusanyawa bila kuchambuliwa, ikiashiria changamoto ya uchafuzi wa mazingira, na usimamizi duni wa taka za chakula.

Hali halisi ya usimamizi wa taka katika mazingira ya maji, wafanyakazi wawili wa usafi waliovaa sare za kijani, wamesimama juu ya gari la taka la rangi ya manjano, ambalo limejaa taka mchanganyiko. Gari hilo limesimama mbele ya duka la mavazi liitwalo Manase; zoezi hili la ukusanyaji taka hufanyika katika ratiba maalumu, kukusanya taka mjini na mitaani.

Mifuko miwili ya taka hatarishi mmoja mwekundu na mwingine wa njano, mifuko kama hii hutumika kwa ajili ya kutupa taka za maabara, hospitali au maeneo ya afya ambazo zina hatari kwa kuambukiza mfano sindano zilizotumika, vifaa vilivyoguswa na damu au vimelea vya magonjwa.

Eneo la dampo ambalo gari la samawati limeegeshwa likiwa na alama ya usalama ya mistari mekundu na njano kwa nyuma. Mtu mmoja aliyevaa shati jekundu anaonekana akiinama akichambua taka kwa mikono. Taka mbalimbali zimetapakaa ardhini ikiwemo: mifuko ya plastiki, chupa na mabaki ya taka zingine.

Gari la taka likiwa limezingirwa na watu kadhaa, baadhi wakiwa wakichambua taka zilizowekwa kwenye mifuko na vyombo mbalimbali. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi ya watu na miti, ikiashiria kuwa shughuli hii ya usimamizi wa taka inafanyika kwenye eneo makazi. Hii ni mfano wa ushiriki wa jamii katika ukusanyaji na uchakataji wa taka jambo muhimu kwa usafi wa mazingira na afya kwa umma.

Kitunza taka cha umma kilichofunika taka kikiwa na mabaki ya chakula, chupa za plastiki, makopo na karatasi. Taka zimezagaa chini karibu na kifaa hicho, ikiashiria changamoto ya usimamizi wa taka katika eneo la wazi. Mandhari ya nyuma inaonesha mlango wa jengo la kibiashara au taasisi ikiashiria eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Kontena la taka la njano la kuwekea aina mbalimbali za taka zikiwemo mifuko myeusi ya plastiki, maboksi, vyombo vya plastiki, na vifaa vya elektroniki. Taka hizi zinaonekana kuwa mchanganyiko wa taka za majumbani na mabaki ya ujenzi, hali inayoangazia changamoto ya usimamizi wa utupaji taka.

Rundo za taka zilizotupwa mbele ya ukuta wa matofali ikiwa ni mchanganyiko wa plastiki, mifuko, chupa na mabaki mengine ya taka ngumu. Taka zimezagaa chini bila mpangilio na hakuna dalili ya mapipa rasmi au mfumo wa ukusanyaji. Hii ni taswira ya changamoto ya utupaji holela wa taka mijini hasa katika maeneo ya nyuma ya majengo au njia za mitaa zisizo rasmi

Gari la taka la kisasa la kijani na nyeupe, likiwa katika eneo la makazi yakikusanya taka kwa mkono wa kiufundi. Jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa taka. Hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa usafi wa mazingira ambapo, taka hukusanywa kutoka katika makazi na kusafirishwa kwenda kwenye maeneo ya kuchakata au kutupa kwa usalama.

Taka nyingi zilizotupwa kwenye dampo kubwa, zikiwemo plastiki, karatasi na mabaki mengine ya nyumbani au viwandani, kuna gari la samawati upande wa kulia likiwa limeegeshwa karibu na rundo la taka na watu wachache wanaonekana wakichambua au wakitafuta vitu kwenye taka hizo. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na nyaya za umeme, ikionyesha kuwa dampo hilo lipo karibu na makazi ya watu.

Mapipa ya taka ya rangi ya njano yenye magurudumu yakiwa yamepangwa pembeni mwa eneo lenye miti na uoto wa asili, mpangilio huu unaonyesha juhudi za kudhibiti taka katika mazingira ya wazi au ya hifadhi kwa kuweka miundombinu ya ukusanyaji wa taka karibu na jamii au maeneo ya matembezi.

Gari la taka la rangi ya Samawati likiwa limeegeshwa barabarani, likikusanya taka kutoka kwenye mapipa ya taka, huku mfanyakazi aliyevaa nguo maalumu akisimamia mchakato wa kuinua na kumwanga taka ndani ya gari hilo, majengo ya mji yanaonekana kwa nyuma ikiashiria mazingira ya jiji au eneo la biashara, ambapo usafi wa mazingira unategemea huduma rasmi za ukusanyanyi wa taka.

Bonde kubwa la wazi lenye taka taka nyingi zilizomwagika ambapo watu kadhaa wanachambua taka karibu na malori ya kijani na samawati. Kuna mbwa anayezunguka eneo la taka na watu wanaonekana kukusanya taka au kuchambua vifaa vinavyoweza kuchakatwa kama plastiki, chupa, au karatasi. Hii ni taswira ya usimamizi wa taka unaotegemea juhudi za binadamu badala ya mashine nzito.

Rundo la mifuko ya taka na mabaki mbalimbali kama chupa za plastiki na karatasi, zilizotupwa karibu na jengo, mifuko hiyo ni ya rangi nyeusi na kijivu, ikiwa imewekwa bila mpangilio, ikiashiria changamoto za ukusanyaji na utupaji sahihi wa taka. Mandhari ya nyuma inaonyesha turubai la samawati na sehemu ya jengo, ikionyesha kuwa taka hizo ziko katika eneo la makazi au biashara.

Pipa jekundu la taka lenye mfuniko wa magurudumu pamoja na nembo nyeupe inayo muakilisha mtu akitupa taka kwenye pipa. Pipa hilo liko ndani jengo, au karibu na kuta hali ambayo huenda inaashiria matumizi ya ndani, au maeneo yenye mfumo rasmi wa ukusanyaji taka.

Wafanyakazi wakihusika na ukusanyaji wa taka, watatu wakiwa juu ya lori la njano lililojaa mifuko ya taka, na wawili wengine wakiwa chini wakipanga na kubeba mifuko hiyo. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo na bango la biashara ikiashiria eneo la soko au mji. Hii ni taswira ya usimamizi wa taka, hatua ya muhimu katika kudhibiti uchafuzi wa mazingira mijini.

Kikapu cha plastiki chenye taka mbalimbali zikiwemo: chupa ya plastiki, chupa ya kijani, vyombo vya chakula vya plastiki vilivyotumika na karatasi ya taulo iliyokunjwa. Kikapu kimewekwa karibu na dirisha au baraza, ikiashiria uhifadhi wa taka kabla ya kutupwa au kuchakatwa.

Mapipa ya taka ya rangi ya kijani na kijivu, pamoja na mfuko mweusi wa taka yakiwa yamewekwa kando ya barabara kwenye eneo lenye nyasi. Pipa la kijivu linaonekana kuwa na taka za bustani kama majani na matawi, huku mapipa ya kijani yakitumika kwa taka zinazoweza kichakatwa au kuoza, na mfuko mweusi kwa taka mchanganyiko.